Watu ambao wanapokea mafunzo ya elimu ya watu wazima wanawake kwa wanaume wenye rika mbalimbali, wakiwa wamemzunguka mwalimu ambaye amekaa huku akiwa anaandika kwenye daftari.

Mwanamke aliyevaa shati lenye rangi ya bluu, akiwa katika duka linauza bidhaa zijulikanazo kwa jina la vitabu, ambavyo vimewekwa kwenye makabati yenye rangi nyeupe.

Kitabu cha mwanafunzi wa shule ya msingi ambacho kimeachwa wazi katika karatasi ya arobaini na sita, inayoonesha picha ya watu wakiwa wanafanya usafi wa mwili.

Darasa la wanafunzi wa shule ya msingi, ambalo lina viti vilivyopangwa kiustadi pamoja na kuwa na ubao, vilevile limebandikwa picha ya ramani ya dunia.

Mazingira ya shule ambayo yamezungukwa na uoto wa asili ikiwemo, miti mirefu; vilevile kuna madarasa ambapo kwa nje kuna wanafunzi wa shule ya msingi waliosimama.

Mtihani wa mwanafunzi wa shule ya msingi, ambao unahesabu za kujumlisha na kutoa, vilevile umechorwa wanyama ambao umesahihishwa.

Mwalimu wa kike akiwa ndani ya chumba cha darasa kilicho na wanafunzi wa shule ya msingi akitoa mafunzo ya somo la hisabati. Ambapo wanafunzi wakiwa wanamsikiliza.

Chumba ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya maradhi, kinachojulikana kwa jina la bweni ambacho kimewekewa vitanda vilivyotandikwa mashuka yenye rangi ya pinki.

Walimu wa shule ya sekondari ambao walikuwa wanasimamia mtihani wakiwa wanaifunga na kuiweka kwenye mifuko maalumu ya kuhifadhia.

Majengo ya madara ya shule ya sekondari ambayo yana mazingira iliyo safi na tulivu, vilevile yamepandwa mimea mbalimbali.

Darasa lililotengenezwa kwa ajili ya kutumika kama maabara, ambalo limewekewa meza zilizo na mabomba, pamoja na bansenbana kwa ajili ya kufanyia shuhuli za kimaabara.

Watu wa rika na jinsia mbalimbali, wanawake kwa wanaume ambapo baadhi yao ni walimu wa shule ya sekondari wanaopokea vitabu kutoka kwa kiongozi.

Mwalimu wa shule ya sekondari ambae amekaa, huku kwenye meza yake kukiwa na vitabu mbalimbali akiwa anasahihisha daftari la mwanafunzi aliye pembeni yake.

Wanafunzi wa elimu ya juu, ambayo inajulikana kwa jina la chuo. Wakiwa katika chumba cha darasa wakifanya mtihani wa majaribio. Ambapo mwalimu yupo mbele yao anawasimamia.

Wanafunzi wa elimu ya juu ambayo inafahamika kwa jina la "chuo", wakiwa katika chumba cha darasa, ambapo baadhi yao wakiwa wanatumia kifaa kijulikanacho kwa jina la kompyta pamoja na simu kwa ajili ya kujisomea.

Wanafunzi wenye jinsia na rika mbalimbali, wanawake kwa wanaume waliojikusanya na kukaa katika meza yenye rangi ya kijani, huku wakitumia vifaa vya kimtandao kama simu na kompyuta.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha maabara, wakiwa wanafanya ufundi wa utengenezaji wa kifaa kijulikanacho kwa jina la kompyuta.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi ambao wamevalia sare yenye rangi ya bluu. Wakiwa katika chumba cha darasa wakifanya mafunzo kwa kutumia vifaa vya ufundi.

Wanafunzi kadhaa wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya darasa ambapo wanafanya mafunzo ya utengenezaji wa simu kwa kutumia vifaa maalumu.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa amesimama pembezoni mwa mtambo, ambao umetengenezwa vilevile, unatumika kwa ajili ya kusaidia kutunza nishati.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi ambao wapo ndani ya darasa wakijifunza ufundi seremala, kwa kutumia vifaa mbalimbali pamoja na mbao.